Nguzo mbili za umem, katikati yake ipo transfoma kubwa pamoja na nyaya zilizotoka na kuelekea maeneo mbalimbali ili kuweza kupeleka nishati hii muhimu sana katika jamii.

Nguzo ndefu ya umeme ikiwa na nyaya zilizoelekea maeneo mbalimbali kupeleka nishati hii. Kando yake kukiwa na shamba la mahindi pamoja na miti mirefu.

Tangazo lililobandikwa kwenye nguzo ya umeme, japokua limefutika halionekani vizuri lakini limeandikwa "DANGER" likiashiria hatari watu wasisogee katika nguzo hii.

Nguzo ya umeme ikiwaimebandikwa bango linalosomeka ni hatari, ikiashiria mtu hatakiwi kuisogelea wala kufanya shughuli yoyote karibu.

Kifaa cha umeme kipo juu ya nguzo, nyaya tatu zimetoka na kuelekea katika vifaa vingine, zikiashiria zoezi la uendeshaji wa nishati hii muhimu kwa ajili ya jamii.

Nguzo mbili refu za umeme, juu yake kuna transifoma zipo nyaya nyingi, ambazo zimeelekea katika uelekeo tofautitofauti, kupeleka nishati hii ambapo inahitajika.

Muonekano wa juu wa nguzo ya umeme, ukiwa na vifaa tofauti tofauti juu yake, pamoja na nyaya ambazo zimesambaa kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii, ikiwa ni pamoja na majumbani na maofisini.

Nguzo mbili ndefu za umeme, juu yake vipo vifaa tofautitofauti pamoja na nyaya nyembamba na nene zikiwa zimetoka kuelekea majumbani na maofisini kupeleka nishati hii.

Nguzo moja ya umeme ikiwa imesimama imara, nyaya nyingi zimetoka ndani yake zikielekea katika makazi ya watu ili kuweza kuwapatia nishati hii muhimu sana katika maisha ya kilasiku.

Mnara wa simu ukiwa umeenda juu sana, pembeni yake ipo nguzo moja ya umeme ikiwa na nyaya zilizotoka na kuelekea uelekeo tofauti tofauti, kuashiria kupeleka nishati hii katika jamii na maeneo ya viwanda.

Barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, magari yanaendelea kutembea kufanya safari zake na watembea kwa miguu nao wamo. Majengo ya maghorofa marefu yamesimama imara katika ubora wake.

Chombo cha usafiri aina ya gari ni uba iliyosimama katika foleni ndani yake, anaonekana dereva pamoja na abiria wake wakiwa wamekaa katika siti mbili za nyuma, wakielekea katika safari zao na shughuli zao za kila siku.

Duka linauza bidhaa za usafiri. Na zipo pikipiki mbili ambazo zipo tayari kwa ajiri ya kuuzwa ni kubwa zenye muonekano mzuri unaomvutia mteja.

Mwanaume mfanyabiashara anayetumia bodaboda amebeba mzigo wa mteja wake kuuweka juu aufungie ili aanze safari rasmi.

Wajenzi wa barabara katika kiwango cha lami wakiwa kazini, na pembeni ipo gari ambayo huwa inabeba malighafi kwa ajili ya ujenzi huo.

Mazingira ya kutupia takataka: ni nyingi zimesambaa kila mahali. Nyingine zimo ndani ya viroba; mwanamke anatafuta kama atapata chochote kinachoweza kumfaa ndani yake.

Kundi la wanaume wakiwa katika shughuli ya usafi, mmoja wao akiwa na bomba kubwa la maji anamwaga na wengine wameshika mafagio kwa ajili ya kuendelea kusafisha.

Eneo la kumwagia takataka, zinazotoka maeneo tofautitofauti katika mji zilizoletwa na gari hili na kumwagwa mahali hapa, watu tofautitofauti wanaonekana wakitafuta vitu kama vile: chupa za maji, plastiki na vitu vingine vinavyowafaa katika takataka hizi.

Wafanyakazi wa usafi katika eneo la jiji wakiwa wamevalia sare na mavazi yao kwa ajili ya kusafisha, wamebeba vifaa wanavyovitumia kuzoa uchafu kwenye ardhi kwa kutumia beleshi na kupakia katika mkokoteni.

Gari kubwa ya kuzolea taka, ikiwa inapita mtaani kukusanya, na juu anaonekana mzoa taka amepanda, ili kuweza kuzipokea na kumwaga ndani ya gari.

Vifaa kwa ajili ya matumizi maalumu ya kuhifadhia takataka ngumu ofisini pamoja na majumbani, vikiwa katika ukubwa tofauti tofauti rangi nyekundu pamoja na kijani.

Wananchi wako mtaani katika zoezi zima la kufanya usafi, kukusanya takataka na kuzizoa, kuziweka katikati mifuko tayari kwaajili ya gari inayopita kuzibeba na kuzipeleka dampo.

Gari ya kubebea takataka, ikiwa inapita mtaani na kupakia na kukusanya takataka zilizopo katika vyombo maalumu vya kuhifadhia takataka, na wahudumu wa gari hii, wakibeba na kupakia ndani ya gari, ili kupeleka eneo maalumu la kumwaga takataka hizi.

Sehemu ya ndani ya chooni, huu ni upande wa wanaume. Vipo vyoo vitatu, na vyote ni vya kusimama na vina muonekano msafi na mazingira salama.

Vyombo maalumu kwa aili ya kuhifadhia uchafu majumbani vimetolewa barabarani vikiwa vimejaa tayari, kusubiria gari ya kuvibeba na kupeleka dampo.

Chombo maalumu kwa ajili ya kutupia taka ngumu, zisizokua na majimaji, kinachotumika majumbani na maofisini na kikiwa tupu.

Kifaa kilichotengenezwa kwa chuma maalumu kwa ajili ya kutupia takataka ngumu majumbani pamoja na maofisini, kikiwa kimewekwa katikati ya chumba ili kila anayepita aweze kutupa takataka ndani yake.

Eneo maalumu kwaajili ya kutupa takataka zimesambaa eneo lote ni chafu, zipo gari mbili ambazo zimekuja kumwaga na kuweza kuondoka.

Gari kubwa la kubebea takataka likiwa linapita katika mitaa, juu wamesimama wahudumu wa gari hiyo wamevaa ovaroli za rangi ya kijani wakipokea takataka na kuzimwaga ndani

Eneo la nje lenye mazingira ambayo ni machafu, na katikati yake unatoka mtaro uliobeba maji taka ambayo hayatiririki.

Tenga ndogo yenye rangi ya bluu, maalumu kwa ajili ya kutupia takataka ngumu, zisizo na majimaji, kwa matumizi ya ofisini na majumbani.

Eneo la ndani ya ofisi lenye usafi, mandhari nzuri inayovutia, kukiwa na meza, kiti pamoja na chombo maalumu cha kutupia takataka kabla ya kuzitoa nje, na kupeleka eneo linalohusika kwaajili ya kuzitupa.

Tenki kubwa jeusi lililo jengewa eneo la juu pembezoni mwa nyumba kwaajili ya matumizi na kutunzia maji.